Ng'ombe wawili wamelala kwa utilulivu juu ya nyasi katika mazingira ya asili. Ng'ombe mmoja ana rangi ya kahawia tupu na mwingine mchanganyiko wa kahawia na nyeupe. Wote wameangalia kwa upande mmoja wakipumzika kwa amani.

Ndizi za manjano zenye ngozi laini, zimeangushwa pamoja zikiwa katika hali nzuri ya kuliwa. Mwonekano wao unadokeza ukomavu kamili na rangi yao inang'aa kuashiria ladha tamu na virutubisho muhimu vya afya kama vile, vitamini B6 na C

Ng'ombe wakubwa wa maziwa wamo ndani ya zizi. Zizi hili ni kubwa sana. Mbele ya ng'ombe hawa kuna sehemu ya kunywa maji na maji yamo ndani. Ng'ombe hao wana rangi nyeupe na nyeusi.

Ng'ombe kadhaa wakila majani au chakula ndani ya zizi la kisasa. Zizi hilo lina paa la chuma na nguzo dhabiti za kudhibiti muundo. Mtu mmoja aliye valia koti la buluu na kofia nyeupe anaonekana akiwa karibu na ng'ombe hao. Huenda akiwalisha au akiwachunga kiafya.

Mtu aliyo valia kofia ya usalama na sare ya manjano, ananyunyuzia dawa kwenye ngome kwa kutumia kifaa cha kunyunyuzia iIichoandikwa, farm med, ngombe anaonekana kuwa na rangi nyeupe na nyeusi, akiwa ndani ya azizi iliyotengenezwa kwa mbao za viumba.

Wafugaji wanashughulika na shughuli ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ndani ya zizi la kisasa lenye paa la chuma. Kila ng'ombe ameekwa kwenye nafasi yake maalum na vifaa vya kisasa vya kukamua vinatumiwa kuweka maziwa kwenye ndoo safi.

Watu kadhaa wakiwa karibu na rundo kubwa la majani huku mtu mmoja akiwa juu ya rundo hilo akifanya kazi kwa kutumia kifaa cha mkono. Majani hayo yamezungishiwa vitambaa vyenye mistari ya rangi ya buluu , nyekundu na nyeupe. Huenda ni kwa ajili ya kuimarisha muundo au kuhifadhi majani hayo.